Watu wawili katika eneo hili, daktari anaonekana anamwangalia mgonjwa kwenye maskio yake. Akitumia vifaa vyake huku akiangalia kando.

Kuna chupa zenye madawa mengi juu ya meza enye rangi nyekundu .Kando Kuna kiti iliowekelewa vitabu viwili na kisanduku kimoja chenye rangi nyeusi.

Kuna watu wengi kwenye room hii huku wakiwa wameketi kwenye viti vyao, waliovalia nguo zenye rangi nyeupe huku na barakoa mdomoni wakiwaonyesha wenzao jinsi wanastahili kuishi.

Mama moja aliye paka kucha zake rangi ya kijivu, amebeba chupa enye dawa inaitwa Doctor Abdela Herbal COVID cure .

Hii ni hospitali ya watoto. Mama amemleta mwanawe huku ameketi akimshikilia mwanawe. Daktari mwenye amevaa nguo yenye rangi nyeupe akimwekea mwana dawa mdomoni.

Katika nyumba hii, ukutani kumeandikwa dental care . Juu ya ukuta, Kuna televisheni moja ambayo imewashwa huku mlango ukiwa umefungwa

Kuna chupa sita ambazo zimebeba dawa zenye rangi nyeupe zikiwa zimefunikwa huku zimeandikwa zephania life herbal clinic .

Katika eneo hili kuna watu wawili ambao wamevalia glavu zenye rangi nyeupe huku wakiwa wamemshikilia mtoto. Mmoja akimdunga sindano kwenye bega yake, Mtoto anahisi uchungu akilia.

Kuna watu ambao wameshika vichwa zao. Huko chini kuna mkebe wenye dawa. Huku ikiwa imeandikwa SIHA HEADACHE SOLUTION , tatizo la kupokeza ufahamu.

Kuna kijiboxi ambacho kimeekwa dawa inayoitwa Ferolax slow release iron foric acid, vitamin B12, B6, zinc red blood cells and haemoglobin. Kuna mchoro wa damu hiyo.

Hii ni hospitali ya watoto, ambao wamama huja kuzaa pale. Kuna madaktari wawili, ambao wanashughulikia hao watoto na kuwavalisha nguo.

Kuna mwanamke mmoja ambaye anazima moto huku akitumia kizima moto kando yake kuna maua na miti iliyomzunguka huku akifanya kazi.

Watu wawili kwenye chumba hiki wote wakiwa wamevalia barakoa mdomoni, mwanaume na mwanamke, huku daktari akimdunga sindano

Katika eneo hili kuna wheelbarrow na watu ambao wamejifunga na buibui, huku vibuyu vimetapakaa kila mahali. Kuna ukame wa maji.

Wavuti wa bambo hili, kuna tikiti maji mbegu zake zikiwa zimekaushwa, kando yake kuna jina iliyoandikwa Herbal clinic Masai Herbal chini yake kuna bakuli, sinia, halafu kando pata tiba kwa za saa asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania.

Kwenye hospitali hii kuna watu wawili. Mama amembeba mwanawe mkononi huku daktari akimdunga mtoto sindano kwenye mguu wake wa kulia.

Chupa moja la dawa ambalo lina tembe ndani, huku kifuniko ni ya rangi ya kijani, ikiwa imeandikwa nature's bounty iron sixty five mg 325 ferrous sulfate supports red blood cells production .

Katika hema hili, kuna watu wawili, mama na mtoto wake pamoja na daktari. Huku daktari amevalia barakoa mdomoni, kalamu mkononi, na meza katikatia yao ikiwa na tukaratasi na chupa ya sabuni huku wakiongea.

Kuna watu wawili huku wote ni wanawake, moja ambaye ni daktari amevalia barakoa na nguo yenye rangi nyekundu, huku akiwa amebeba karatasi na kalamu mkononi imeandikwa mass bridges .

Kuna watu wawili ambao wameketi, mwanamke na mwanaume, huku mwanaume, ameshika, mtoto, mama yake, akimwangalia, huku akiwa amevalia, kilemba kichwani.

Huku ni hospitalini kwenye room mojawapo ambapo pa kufanyiwa opareseni kuna mgonjwa ambaye amelazwa huku kando daktari akiwa amevalia barakoa mdomoni na nguo yenye rangi bluu akimshughulukia mgonjwa.

Kuna mkusanyiko wa watu wengi ambao wamekalia kwenye viti vyao, barakoa mdomoni wakiinua mikono yao juu, huku kando kuna miti iliyowazunguka.

Huku ni hospitalini, mahala pa kufanyiwa upasuaji. Mgonjwa amelazwa kwa kitanda. Madaktari wawili huku wakiwa na mavazi yao nyeupe na barakoa mdomoni, vilemba kichwani wakimwangalia mgonjwa kwa meno.

Kuna mafuriko ya maji mengi machafu nje ya nyumba hii. Imeandikwa Ahero County Hospital. Kuna baiskeli za walemavu kando moja na viti huko nje na hema lililojengwa.

Kwenye room hii, kuna watu wawili. Daktari ameketi kwenye kiti, vilevile mgonjwa ameketi, huku wakiwa wamevalia balakoa zao mdomoni, akimhoji.

Katika eneo hili, kuna shamba Moja kubwa ambalo limegawanyika, huko kando Kuna miti na nyasi. Katikati mwao Kuna chumba Moja lenye milango mbili, kando yake Kuna tanki la maji

Mikono miwili ya mtu aliyesimama huku amebeba chupa na mkono wa kulia, akieka tembe kwa mkono wa kushoto ili aweze kumeza.

Juu ya meza, kuna chupa moja, ina dawa ndani. Iliyoandikwa, polio vaccine injection only,10ml .Kando yake kuna sindano na vitu vingine vya daktari.

Katika eneo hili kuna watu wawili, mama ameketi na mwanaye kwenye kiti huku daktari akiwa amevalia barakoa na nguo yenye rangi nyeupe akiwa na sindano mkononi akivuta dawa hili ampe mtoto.

Kuna vikundi vya watu wengi, wadogo kwa wakubwa, ambamo wako mahali nyumba ilichomwa, huku wakiangalia wote.

Kwenye room hii ya kufanyiwa oparesheni. Kuna madaktari watatu na mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda huku amefunikwa, madaktari wanaingisha kitu kwenda kwa mdomo wake ili watatue shida.

Kuna watu wawaili ambao wanazungumza, mmoja ako kwenye pikipiki yake huku akiwa na barakoa mdomoni na kofia ya usalama. Kando yao kuna gari ambayo inapita.

Kuna chupa tatu katika maeneo haya la kwanza limefungwa na ufuniko wa nyeusi huku likiwa limeandikwa vitamin D3 potency .

Kuna watu wengi hospitalini huku madaktari wakiwa wamevalia nguo zenye rangi nyeupe. Mmoja akiwa na kalamu mkononi akimwongelesha mama fulani ambaye amekuja.

Kuna mtu mmoja, katika msitu huu, huku akiwa amebeba fimbo juu, akiwafukuza nzige ambao wanaharibu mimea iliyo huko.

Hapa ni shuleni kwa darasa moja la wanafunzi ambao wameketi huku wakiwa wamebeba tukaratasi twa mchoro fulani. Huku mkubwa wao akiwa amesimama mbele yao, amevalia tisheti yenye rangi nyeupe. Madirisha yakiwa yamefunguliwa.

Huku ni hospitalini, mama ambaye amejifungua mtoto ameketi kwenye kiti huku daktari akiwa amevalia barakoa akimdunga mtoto shindano kwa mkono wake.

Kuna mtu mmoja akiwa amevalia nguo yenye rangi ya manjano. Huku akiwa amebeba pampu, kifaa cha kuskumia maji hewani katika mimea hii huku akiwa kwenye shamba.

Kuna nyumba ambayo imejengwa katikati mwa kiwanja fulani. Huku milango yake ikiwa imefunguliwa, mtu fulani anaonekana akiingia humo ikiwa imeandikwa public toilet . Kando yake kuna shamba yenye migomba ya ndizi.

Kuna daktari mmoja hospitalini huku akiwa amevalia nguo nyeupe na nyekundu barakoa mdomoni, mgonjwa amelazwa kwenye kitanda chake huku akiangaliwa mdomoni atolewe meno.

Katika eneo hili chini ya hema kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa akiwa ameketi ameshikilia mwanawe chini. Muhudumu wa afya akiwa amevalia gauni ya njano huku akimpa mtoto dawa.

Huku ni hospitali ya walemavu ambapo daktari anamsaidia mlemavu hukuu wakiwa wamepiga magoti chini ya sakafu kumfanyiza mazoezi. Ukutani, dirisha imefunguliwa. Kando yao kuna baiskeli na tunyimbo.

Huyu ni mama ambaye amejifugua mtoto wake, huku akimvalisha wakiwa hospitalini. Kandi yake Kuna kijikomputa kilicho huko humu.

Huku ni hosipitalini. Daktari amebeba mtoto mchanga, ambaye amezaliwa, akiwa amemfunika na kitambaa. Kando, kuna ndoo ya kutuba uchafu, na ukuta kuna karatasi.

Kuna mtu mmoja, ambaye amevalia nguo zenye rangi nyeupe huku akiwa amejifunika uso wake hadi chini. Akiwa anafunika vibuyu vyenye dawa. Huku kando, kuna vijisanduku ambavyo vimepangwa.

Kuna chupa moja mezani iliyo na dawa. Imeandikwa, MMR, kumaanisha, inatibu magonjwa kama, measles, mumps, rubella ni vaccine . Kando yake kuna sindano.

Kuna kichupa ambacho kiko na dawa ndani yake. Huku nje imeandikwa, MMR, kumaanisha, measles, mumps, rubella vaccine . Kando yake kuna sindano.

Kuna ngone wengi katika eneo hili ambao wako zizini huku madaktari wanonekana wakiwatibu ngombe mmoja wakiwa wamevalia nguo za kukinga ugonjwa .

Kuna mabango ya mapambo yenye kitamaduni tofauti huku yakiwa yamepangwa chupa juu yake. Kando kuna watu ambao wanapita wengine wakiulizia.

Kuna mzee mmoja akiwa na Kilemma chake kichwani huku akiwa amevalia nguo yenye rangi nyeupe, mkononi ameshika kijisanduku ambayo kinaonekana kuwa na kitu ndani.

Katika eneo hili la msitu kuna changa kubwa la moto ambao umewaka uku, miti ingine inaugua ingine imesimama, kando yake kuna nyasi ambao bado angali kushika moto.

Huku ni hospitalini, kuna watu wanne huku mgonjwa akiwa amefungwa anasaidiwa kutembea. Ukutani kuna michoro na vikompyuta vimeekwa pale.

Kuna chupa moja ambayo iko chini ya sakafu yenye rangi nyeupe na kifuniko kimefungwa huku ikiwa imeandikwa HJN 100 nutretive .

Daktari mmoja ambaye amevalia barakoa mdomoni na nguo yenye rangi ya bulu huku akiwa na shindano, chupa lenye dawa mkononi akivuta.

Huku ni hospitalini wamama wawili wamebeba wanao, daktari amevalia barakoa huku akimdunga mtoto sindano akiwa ameshikwa.

Mikono ya mwanamke ambaye amevalia pete doleni inashikilia taulo za hedhi ambayo ziko katika juu ya meza.

Katika shamba hili msituni kuna mtu mmoja anaonekana anafukuza ndege wanaoharibu mimea yake huku akiinua mikono juu.

Kwenye eneo hili kuna watu sita. Watatu hao wamevalia nguo refu yenye rangi ya buluu na kofia ya usalama kichwani huku wakiwa kwenye ujenzi wa nyumba iliyoanguka.

Kuna mtu mmoja ambaye amevalia nguo refu yenye rangi nyeupe huku akiwa amebeba kifaa mkongoni anapuliza dawa na kusafisha maeneo hayo.

Hizi ni dawa za kutibu magonjwa mbalimbali ambazo ziko kwenye sacheti rangi ya buluu na rangi nyeupe ikiwa imeandikwa Ibuprofeni.

Kuna watoto watatu wasichana ambao wanacheka huku wakiwa wanaosha mikono yao ambayo ilikuwa chafu. Wako chini ya mti.

Kuna kijisanduku ambacho kimebeba madawa na sindano huku ikiwa imepangwa kwa mpangilio yao kuenda kusaidia wagonjwa.

Kuna mafuriko ya maji machafu barabarani huku naona magari mawili yakiwa yameanguka kwenda chini. Kando yao, kuna vijana ambao wanapita ndani ya maji hayo. Miti imewazunguka.

Katika chumba hiki, kuna watu wawili. Mwanamke mmoja ni mjamzito, mwingine anaonekana kwamba, anamzalisha mtoto, huku akiwa amevalia barakoa na glovu mkononi.

Kuna mtu mmoja katika shamba hili huku akiwa amevalia nguo zake zenye rangi nyeupe na kofia kichwani pamoja na barakoa ananyunyuzia dawa mimea.

Kuna kiboksi Chenye dawa huku nje imeandikwa " Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine live ". Kando yake kuna mkono wa binadamu ambao umebeba chupa moja iliyoandikwa " One single dose "

Kuna daktari mmoja, ambaye ameshika mtoto. Kilemba kichwani, miwani na barakoa, huku akiwa ametabasamu. Mkononi mwake amevalia bango yenye rangi ya Kenya.

Katika eneo hili kuna watu wengi. Madaktari na wagonjwa, huku daktari mmoja akiwa amevalia gauni yenye rangi nyeupe. Huku na tochi kichwani mwake akiwa anatengeneza kitu fulani.

Kwenye hospitali hii, mama mmoja amelazwa Kwa kitanda akiwa amemaliza kujifungua mtoto huku ana mavazi ya hospitali akiwa amemshikilia mwanaume.

Kwenye eneo hili kuna watu watatu ambao wote wamevalia barakoa, huku kuna ndoo zenye maji masafi ya kuosha mikono huku nyuma kuna askari.

Hili ni hospitali ya watoto wachanga. Mama amemlete mtoto wake daktari anamdunga sindano kwenye paja lake la mguu huku akiwa amevalia barakoa.

Kuna watu wawili katika eneo hili. Daktari amevalia barakoa na nguo yake yenye rangi nyeupe huku akiwa ameinama. Mgonjwa ameketi akidungwa sindano kwenye mabega yake. Kando kuna jisanduku.

Kuna vijiboksi vyenye madawa huku ambavyo vimeandikwa Zynthron 250 Acythromycin Tablets huku kando yake kuna tembe zenye ziko kwa satchet .

Kuna mafuriko ya maji mengi machafu katika eneo hili, kuna watu wawili ambao wamebeba miti mikononi wakiwa wanatembea kwenda upande mwingine.

Kuna watu watano ambao wote wamevalia barakoa mdomoni huku mama mmoja akiwa ameketi na mwanae kwenye kiti chake daktari akimdunga shindano mkononi.

Kwenye room hii kuna watu wawili. Mgonjwa amelazwa huku daktari akiwa anamfanyisha mazoezi kwenye mguu wake akiuinua.

Huku ni hospitalini. Kuna watu wawili. Daktari anamshika mgonjwa ambaye ameketi kwenye machweo yake, huku akimwangalia kwa huruma.

Kuna watu wengi ambao wamepanga foleni. Huku mmoja akiwa ameketi, akiwa na barakoa yake mdomoni. Huku, daktari akimdunga sindano kwenye mabega yake.

Kuna watu wengi ambao wameketi kwenye kikundi viti vyao, huku, wakiwa wamevalia barakoa mdomoni. Mmoja, amesimama akiwa anahutubia na kuwaelezea kile ambacho ako nacho.

Kuna watu wawili ambao wamevalia nguo yenye rangi nyeupe huku wakiwa wamevalia barakoa wakiwa na dawa huku wakipuliza katika maeneo hayo kukinga ugonjwa.

Kuna lori moja kubwa lililosimama huku limeandikwa Exhauster. Nyuma kuna watu wawili ambao wamesimama. Kando ya barabara, miti imezunguka.

Kuna kijiboksi ambacho kiko juu ya meza chenye dawa huku ukiwa kimeandikwa vaccine amrein stabilize juu ya meza kuna chupa mbili juu ya karatasi ingine kando yake.

Kuna mporomoko, wa miti, udongo na maji katika eneo hili. Watu wengi, ambao wako pande ingine wamesimama, huku wakiangalia na kustaajabika.

Kuna mafuriko ya maji machafu mengi ambayo yamezama, miti inaonekana juu ikiwa imebakia. Hali ya anga si safi tena.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa na mkononi amebeba box yenye barakoa huku amesimama kando ya barabara, watu wengine wakipita.

Kuna mzee mmoja ambaye amevalia kilemba, huku akiwa nyumbani mwake akiwa anatengeneza kiti chake, ukutani kuna kalenda.

Huku ni hospitalini kuna watu watatu. Madaktari wanaonekana kuwa wanamshughulikia mgonjwa aliyelazwa hospitalini huku wakiwa wanatumia teknolojia yao kumsaidia.

Huko ni hospitalini kwenye rumu ya kufanyiwa oparesheni. Kuna madaktari watatu waliovalia nguo zao na barakoa. Huku mgonjwa akiwa amelazwa kufanyiwa upasuaji.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini sakafuni nje ya nyumba yake mkononi akiwa amebeba mkia wa mbuzi na mabango yakiwa yamejaa mkononi mwake.

Kuna mwanmke moja aliyeketi chini ya hema amevalia barakoa huku daktari akimdunga sindano wa mabega yake, kando kuna watu wengine walioangalia kwa umbali.

Huku ni hospitalini katika chumba ya kufanyiwa oparesheni, kuna daktari wawili ambao wamelaza mgonjwa huku akiwa amepanua mdomo wakimwangalia katika meno yake.

Huku kuna mtu ameketi kwenye kiti, huku akiwa amevalia barakoa na kofia. Mikono ya daktari inaoneka ikimdunga mgonjwa sindano kwa mabega yake.

Huku ni ospitalini kwenye rumu ya kufanywa upasuaji. Kuna madaktari wawili ambao wanunamtibu mgonjwa aliyelazwa kitandani huku akiwa amepanua mdomo wake.

Kuna watu wawili, ambao wamevalia nguo zao za kukinga magonjwa na barakoa mdomoni yenye rangi nyeupe, huku wakiwa wamebeba dawa na kupulizia kwenye viti, meza na sakafu ya nyumba hiyo.

Nawaona wanawake wawili walio keti kwenye viti vyao, huku wakiwa wamevalia mavazi ya rangi nyeupe, mdomoni koroboi huku wakishona zingine wakitumia cherehani.

Nawaona watu watatu katika eneo hili, daktari amevalia nguo yenye rangi nyeupe, huku, akimdunga, mtoto, shindano, ili aweze kupona.

Kuna posta fulani iliyofungwa kwa miti miwili huku nikimwona mtu mmoja aliyevaa kofia na fimbo yake akiwa anatembea akipita ikiwa imeandikwa dawa za mapenzi nguvu za kiume kumfunga mke au mume dhidi hawa.

Daktari moja mwanamke amesimama huku akitumia dawa mtamboni mwa technologia hospitalini, ukutani kunataa na televisieni moja, chini yake kuna kiti

Huu ni mchoro wa chupa nyeupe umeandikwa high importance decree vitamin D 100 mm 100 tablets kando yake kuna tembe kama kumi na tano hivi.

Hii ni chupa yenyewe iko chini ya sakafu inaaminika kuwa iko na dawa ndani yake na imeandikwa mbili cha. Kifuniko chenye rangi nyeupe.

Huku ni hospitalini, kuna watu wanne. Dakitari wamevalia nguo yenye rangi nyeupe, huku mgonjwa akiwa ameketi, akitolewa uchafu kwenye masikioni mwake.

Naona watu wengi wakiwa wamepanga foleni, wakiwa wamebeba neti mkononi mwao, huku wengine wakiwa wameinama vibuyu kando yao, na gari likiwa limebeba vitu.

Huku kuna watu wawili ambao wanaonekana kuwa wanatembea kichakani , huku wakiwa wametabasamu . Kando yao kuna miti mbele wao kuna wadudu wanao wazungunga.

Kuna watu kumi na moja, huku kumi wakiwa wamevalia nguo zenye rangi nyeupe, mmoja akiwa amevalia nguo yenye rangi nyeusi. Wakiwa wamepanga foleni, nje ya nyumba.

Kuna mtu mmoja akiwa amebeba kitu mkononi huku akupuliza hili kuhakikisha mazingira yawe masafi akiwa amevalia nguo yenye rangi nyeupe.

Kwenye hospitali hii, kuna watu wawili. Mgonjwa ameketi kwenye kiti chake, huku daktari akimdunga sindano mgonjwa kwenye mabega yake, huku akiwa ameangalia chini.

Naona vikosi moja kubwa ambayo imeandikwa MMR 2 measles mumps & rubella virus kando yake kuna chupa mbili zinazoaminika kutoka ndani yake.

Kuna mmama mmoja ambaye ameketi kwa magoti yake huku akiwa anachota maji kutoka kwa mfereji. Juu yake kuna nguo zilizoanikwa pale kwenye kamba.

Kuna mtu mmoja ambaye amevaa glavu, barakoa na kofia huku akiwa amebeba mashine mkononi akipuliza dawa ya kutibu magonjwa ya hewa kama korona.

Kuna daktari mmoja amevalia miwani na balakoa na nguo refu yenye rangi nyeupe. Mkononi mwake amebeba chupa na syringe huku akifuta dawa kutoka ndani. Kando yake kuna watu wengine.

Naona watu watano kwa jumla, kuwemo wawili wanaume na watatu wanawake kwenye eneo la kutupa takataka hukuwakisanya pamoja iliwaichome.

Huu ni mkono wa daktari, uliovalishwa glovsi, yenye rangi kibichi ukiwa umebeba MMR chupa yenye dawa na syringe.

Mzee mmoja aliyevalia barakoa ako hospitalini uku daktari akimtibu Kwa mapega yake akiwa ameshikilia.

Hili ni duka la kuuza miti shamba pembeni kuna ubao ya rangi nyeupe uliyoandikwa vitu vyote vya kusaidika mle. Chini yake kuna chupa zenye dawa.

Kuna chupa nne za dawa ambazo ziko juu ya kiti, kuna shindano na glavu kando yake. Moja imeandikwa one dose yellow fever vaccine life

Kuna mafuriko ya maji mengi huku nyumba zikiwa zimezama ndani na mgomba wa matawi ya ndizi ikiwa yameonekana. Naona mtu mmoja kwa umbali akiwa anatembea.

Huku kuna mafuriko ya maji mengi machafu ambao yameingia chumbani mwao, wanatoa wakimwaga kwenda nje wakiwa wamevalia barakoa zao.

Naona mkono wa daktari ,uliovalishwa glovu ,umebeba dawa inayoitwa "vaccine ".

Huku ni darasani, wanafunzi wote wameketi mwalimu akiwa amesimama katikati ya viti viwili akiwa amevalia barakoa. Mwanafunzi mmoja amesimama kando yake.

Naona mkono wa dakitari, huku ukibeba dawa inayoitwa; MMR vaccine na syringe yenye kuvuta dawa kutoka humo ndani.

Uku kuna watu wengi waliopanga foleni, mmoja ameketi kiti chake ,uku daktari akimdunga shidano ili amtibu aponye.

Kuna chupa tatu zenye dawa. Moja imeandikwa yellow fever vaccination . Kando kuna sindano na barakoa yenye rangi nyeusi.

Huku ni hospitalini. Daktari amesimama akiwa amevalia koti lenye rangi nyeupe. Huku mtoto akiwa ameketi, daktari akiona dawa yake.

Huku ni nje ya hospitali watoto wadogo wanaosha mikono mkubwa na mdogo mvulana na msichana kando yake naona gurudumu ya gari lakini haingurumi.

Hii ni mikono na miguu ya watoto, ambao wameketi kwenye kitanda huku wakiwa wameugua ugonjwa wa vidonda mwilini.

Kuna mikebe minne kwenye sinia huku ikiwa imewekelewa tujikaratasi yenye maagizo jinsi mgonjwa anavyofaa kutumia hizo dawa zilizowekwa kwenye mijikebe.

Nawaona watu wengi katika eneo hili, wanawake kwa wanaume. Huku akiwa amevalia nguo ya rangi nyeupe, akiwa anamwangalia mama kwenye sikio lake.

Kuna box imeandikwa vitamin D3 ambayo ni 300uml cholecalciferol, kampuni yao ni montage kando yake kuna chupa ya dawa iliyotolewa ndani.

Kuna watu wawili hospitalini kwenye rumi ya wodi, huku daktari akiwa amevalia barakoa akitumia vyombo vyao kumwangalia mgonjwa kwenye uso wake kuhakikisha amemtibu.

Kuna watu wawili hospitalini wote wameketi kwenye viti vyao. Daktari amekaa upande wa kulia huku mashine katikati amuangalia mgonjwa usoni mwake a tumia mashine.

Kuna wafanyaKazi wanaume wawili ambao wamevalia nguo zenye kazi huku wakiwa wamevalia barakoa, wakiwa wanabeba mitungi wa gesi wa kuchomelea kutoka kwa gari iliyosimama kuingizwa kwa nyumba.

Hizi zote ni dawa aina mbalimbali. Kwanza, Alphamox , pili Supramax , Tatu, Benomox . Zinatibu magonjwa mbalimbali.

Chupa zenye dawa ya nguvu za kiume kutoka kampuni ya mtiki, na mikebe yenye mkoko, zote ziko juu ya meza yenye rangi nyeupe zikiwa zimefunikuwa.

Kuna ngamia mmoja aliyelala chini ya sakafu, huku anaonekana kuwa amechoka. Amefungwa vitambaa katika mgongo wake na miguu ikiwa imejigunja.

Hii ni Box yenye dawa ndani yake, imeandikwa CBD Myadem, CBD Pain Cream Doubles Strength, Relief in minutes, 2400mg CBD .

Huku ni hospitalini, kuna watu wawili mgonjwa ameketi kwenye kiti chake huku akiwa amepanua mdomo wake. Daktari amevalia nguo yenye rangi nyeupe, na barakoa mdomoni akimshughulikia.

Watu wameketi wengine wamesimama, madaktari wamevalia mavazi ya rangi nyeupe na barakoa mdomoni huku wakishughulika na mgonjwa kwa kumwangilia meno yake.

Huku ni hospitalini, mahali pa wagonjwa hukuja kulazwa katikati mwao kuna plastiki yenye rangi kipinji huku kando kuna mashine ya friji.

Hii ni chupa yenye madawa za tembe imefunikwa na ufuniko wa rangi nyekundu, imeandikwa doctors recipe iron plus vitamin c+ folate + vitamin B6 and B12 .

Kuna mtu mmoja ambaye mkononi mwake amebeba dawa huku zinazotibu magonjwa mbali mbali na kuonyesha mgonjwa ambaye amekuja.

Hii ni hospitali ya watoto Kuna mama huyu na daktari huku wakimwangalia mtoto akimwekea dawa kwa mdomo.

Huku ni hospitalini, kuna watu wawili. Mgonjwa amelazwa huku akiwa amepanua mdomo wake. Daktari amevalia nguo yenye rangi nyeupe na barakoa mdomoni, huku akitumia viungo vya kumtoa kitu kwa meno.

Chini ya hema hii kuna daktari ambaye amevalia nguo yenye rangi nyeupe huku ikiwa na baji ya serikali akiwa amevalia barakoa, ako na sindano mkononi huku akivuuta dawa kutoka kwa chupa ile.